Huyu ni mvulana mdogo ambaye ameketi kwenye meza ya mbao akiangalia kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Kompyuta hiyo inaonekana kuwa limewashwa ingawa haionyeshi maudhui wazi. Mvulana amevaa sweta lenye rangi ya kijivu na anaonekana akiwa amejishugulisha na kile kinachoonyeshwa kwenye hilo kompyuta akifanya kazi ya shule akiangalia au kushiriki katika shuguli nyingine ya mtandao.

Huyu ni kijana ambaye ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Kijana huyu anaonekana akiongea au akielezea jambo kwani mdomo wake uko wazi na mikono yake imeinuliwa kwa ishara. Mkono wa wa kulia umeelekezwa mbele kana kwamba anasisitiza jambo huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeinama kidogo. Kompyuta ndogo imewekwa juu ya meza ingawa sehemu kubwa ya meza haionekani.

Huu ni mkono wa mtu ulioshika kalamu ya samawati. Mkono unaandika kwenye kitabu au daftari ambalo linaonekana kuwa na ukurasa mweupe. Mtu huyo amevaa koti la rangi ya machungwa. Nyuma ya mkono na kitabu kuna kompyuta mpakato ambayo inaonekana kuwa imefunguliwa.

Hii ni simu janja iliyolazwa kwa mlalo juu ya meza. Kinachovutia ni kwamba kutoka juu ya simu kunaonekana picha za kidijitali za rafu za vitabu. Hizi si rafu halisi juu ya simu bali zinaonekana kama zinatolewa kama mfano wa kuonyesha yaliyomo kwenye simu. Kando yake kuna penseli ambayo ina rangi ya kijivu ya kuandika. Pia kuna kahawa, kikombe lenye kahawa.

Hizi ni safu ndefu za rafu za vitabu katika maktaba. Rafu zimejaa vitabu vingi vya ukubwa na rangi mbalimbali vilivyopangwa kwa wima. Njia nyembamba inonekana katikati ya rafu ikielekea mwisho wa chumba ambako rafu zinaendelea. Mwanga unaonekana kuwa wa wastani unaangazia vitabu na njia. Rafu zinaonekana kuwa za mbao na zimegawanyika katika ngazi nyingi.

Hii ni ukumbi mkubwa wa darasa likiwa tupu. Kuna safu nyingi za meza na viti vilivyopangwa kwa utaratibu vinavyoelekea upande moja wa chumba ambako kunaweza kuwa na jukwaa au bodi. Meza zinaonekana kuwa za mbao na zimeunganishwa na viti vya rangi sawa au inavyo fanana. Kuna nafasi kati ya kila safu kuruhusu watu kupita.

Huu ni mtazamo wa juu wa ndani ya maktaba. Maktaba ina rafu nyingi za vitabu zilizopangwa kwa safu na kujazwa na vitabu vingi. Rafu hizi zina urefu tofauti na zingine zinafikia dari. Kuna meza kadhaa za kusomea zilizotawanyika katika eneo hilo. Baadhi ya meza zina watu wameketi, wakisoma au wakifanya kazi. Watu hawa wanaonekana kuwa wanafunzi au wageni wa maktaba.

Hawa ni wanafunzi ambao wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa nyasi. Kuna wachezaji wanne, wanaonekana wazi kwenye picha wakiwa wamevaa jezi za timu mbili tofauti. Timu moja inaonekana kuvaa jezi za rangi ya manjano na wachezaji wawili wa timu hiyo wanaonekana wakikimbia kuelekea mpira. Mchezaji mmoja wa timu ya manjano yuko karibu na mpira na anaonekana akijiandaa kuupiga.

Huyu ni msichana mdogo ambaye ameketi kwenye meza. Anashikilia ubao mdogo wa rangi ya samawati, ambao una herufi kubwa za alfabeti, zilizokatwa na kuwekwa juu yake. Herufi zina rangi mbalimbali kama nyekundu, njano, kijani na rangi ya machungwa. Msichana amevaa fulana ya rangi ya manjano na anaonekana akitabasamu na kuangalia kamera, ana miwani. Meza ambayo ameketi inaonekana kuwa nyeupe.

Tunaona mwanamke ambaye amevaa miwani na fulana ya kijani, akishirikiana na mvulana mdogo. Wote wawili wamekaa kwenye meza nyeupe na wanaonekana wakicheza. Hali inaonekana kuwa ya kirafiki na yenye kujenga. Mandhari nyuma yao inaonyesha mambo ya ndani ya chumba ambacho kinaweza kuwa darasa la chekechea, kituo cha kuchezea au nyumba.